Mgonjwa pamoja na afisa wa afya alievalia sare maalum, na ameshika vifaa maalum vya kutolea meno. Huduma hii hutolewa kwa kila mtu, yeyote yule ambae ana matatizo ya meno ndani ya kituo cha afya.

Tanki la chuma laini pamoja na kontena dogo jekundu linalotunza vifaa vya afya, vifaa hivyo hutumika katika matibabu na ufuatiliaji wa afya ya mgonjwa, haswa hospitalni na katika mazingira yoyote ya dharura.

Jopo la madaktari pamoja na wasaidizi wake wakiwa katika chumba cha upasuaji katika kituo cha afya, wakiwa wanahakikisha shughuli wanayofanya ya upasuaji inaenda kwa ufasaha, na kuhakikisha afya ya mgonjwa ikiwa salama.

Wafanyakazi katika sekta ya afya, waliovalia sare maalumu, wakiwa ndani ya maabara kufanya uchunguzi makini kuhusu tatizo flani kwa kutumia vifaa vyao vya uchunguzi, kuhusu swala hilo la kiafya.

Wafanyakazi katika sekta ya afya, ambao wamebobea katika sekta ya usimamizi na utengenezaji wa vifaa vinavyotumika katika huduma za kiafya, ili kuzingatia ufanyaji kazi bora wa vifaa hivyo.

Mtu aliyebobea katika afya ya watoto akiwa ndani ya chumba cha ndani ya kituo cha afya, akimuhudumia mtoto mchanga kwaajili ya kumpatia huduma bora ili kuimarisha afya yake ya kimwili na kiakili katika ukuaji wake.

Kundi la wamama na wababa wakiwa na watoto wao, wakiwa katika tawi la tiba linalohusika na afya, maendeleo na matibabu ya watoto wachanga hadi vijana. Tawi hili linahusika na kutoa huduma ya watoto ili kuimarisha afya.

Eneo la kituo cha Afya lililo na wamama pamoja na watoto wao ambao wako tayari kupokea tiba ya watoto ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuzingatia afya bora na ukuaji mzuri wa watoto.

Mwanamke anayekagua au kuchuma majani ya mitishamba kwaajili ya kutengeneza dawa za asili, hii ni sehemu ya tiba za jadi au tiba mbadala ambazo hutumika, pale ambapo mtu ameekataa kutumia dawa za kutoka hospitalini.

Maboksi kadhaa ya pembe nne yaliyowekwa dawa za kienyeji, ambapo dawa hizi zinatumia mimea, mizizi, mitishamba au mbinu za kitamaduni kutibu magonjwa na kuimarisha afya.